Hili ni shamba lenye mimea iliyokauka, labda mahindi au mutama. Majani yamegeuka rangi ya kahawia kuonyesha kwamba mimea imekauka kabisa labda kutokana na ukame au kukosa maji.

Mwanaume aliyevaa koti jeupe la maabara akifanya kazi ndani ya maabara. Anaonekana akishika kitu na kukipima au kukitazama. Kuna vyombo kadhaa vinavyofanana na chupa au mirija vikiwa vimepangwa mbele yake.

Mkono wa mtu ukishika mmea wa mahindi. majani ya mmea yanaonekana yameadhiriwa labda na wadudu au ugonjwa; kama inavyoonekana kutokana na matundu au makovu yaliyoko kwenye jani. Hii inaweza kuashiria ukaguzi wa shamba ili kubaini uharibifu unaosababishwa na wadudu.

Ni mtu ambaye ameketi kando ya ngombe , ngombe mwenye rangi ya nyeupe na nyeusi akikamua maziwa kwenye ndoo ya bati inaonekanakama anafanya kazi kila siku ya ukamuaji ngombe katika shamba la ngombe.

Wanaume wawili wakiosha ng'ombe kwenye eneo maalum ya ufugaji. Wanaume hawa wanatumia bomba za maji na brashi au mikono yao kusafisha ng'ombe hao. Ng'ombe hao wamefungwa ili wasitembee. Hii inaashiria shughuli za usafi na utunzaji wa mifugo shambani.

Huyu ni mwanamume mkulima akisimama karibu na mgomba wa ndizi, akiwa ameshikilia mkungu mkubwa wa ndizi ambazo bado hazijaiva, anaonekana kuwa katika bustani au shamba la ndizi.

Kundi la watu wakifanya kazi kwenye nafaka au mazao mengine ya nafaka labda mahindi. Kuna rundo kubwa la kitu kinachoonekana kama mahindi yaliyokaushwa au mbegu za mahindi yakiwa yametandikwa kwenye eneo la wazi.

Mtu labda mkulima akiwa ameinama chini na kukamua ng'ombe. Ng'ombe huyo ana rangi ya kahawia na pembe. Mtu huyu anatumia bakuli ya bluu kukusanya maziwa, mazingira ni ya wazi, yakiashiria shamba au uwanja wa nyumbani.

Ni ng'ombe akikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine. Mashine hiyo inaonekana ikiwa na kifaa cha chuma ambacho huenda ndicho kinachotumika kuhifadhi maziwa. Pembeni kuna ng'ombe mwenzake akila.

Mwendesha pikipiki akiwa amepakia mitungi mingi ya maziwa. Mitungi hii imefungwa pande zote za pikipiki na mgongoni. Kuashiria ya kuwa maziwa yanasafirishwa kutoka kwa wauzaji hadi sokoni au kiwandani. Hili ni njia ya kawaida ya usafirishaji wa bidhaa katika kilimo katika maeneo ya vijijini.

Kundi la watu wakiwa karibu na rundo kubwa la nafaka iliyovunwa, labda mahindi au mtama. Mtu mmoja yuko juu ya rundo hilo akitumia jembe au kolei kuichanganya, wengine wamesimama pembeni wakitazama. Na kuna turbai iliyo enea chini.

Mwanaume ambaye amesimama karibu na ng'ombe mkubwa mweusi na mweupe ndani ya banda la mifugo mwanaume huyo amevaa fulana nyeupe buti ndefu na anaonekana akitabasamu ng'ombe anaonekana kuwa na afya njema na amefungwa kwa myororo.

Mfanyikazi wa maabara au wa afya akiwa amevalia mavazi ya kujikinga amevaa kofia ya kijani, barakoa, miwani ya macho na glavu za buluu amevaa pia koti jeupe la maabara mfanyikazi huyu anafanya kazi katika mazingira ya ndani na kuna vifaa vya kisayansi au maabara mbele yake.

Mfugaji akitunza ng'ombe zake katika zizi lililotengenezwa kwa miti na matawi mbele ya zizi hilo kuna mrundiko wa majani makavu yanayotumiwa kama chakula chamifugo mazingira yanaonekana kuwa ya ukame.

Wanume wawili wakiwa katika kituo cha kukusanya na kusindika maziwa, mmoja wao aliye mbele anamimina maziwa kutoka kwenye ndoo kwenda kwenye kifaa kinachotumika kupima au kuchakata maziwa, nyuma yao kuna mitungi mingine ya maziwa na kuna watu wengine wamesiamama kwa mbali. Wote wamevaa kofia nyekundu. Eneo hilo linaonekana kuwa ndani ya jengo.

Mwanamume aliyesimama katikati ya shamba la ndizi anashikilia kifaa fulani kinachofanana na camera au kifaa cha kupimia shamba la ndizi linaonekana kuwa na mimea michanga na kuna ishara ndogo zimepandwa ardhini kando ya mimea, hii inaweza kuwa shughuli ya utafiti wa kilimo, uhandisi wa kilimo au utunzaji wa mimea.

Migomba midogo ikikua ndani ya jengo la green house .Jengo hilo linaonekana kuwa na muundo wa chuma na plasitki au nyenzo nyingine inayoruhusu mwanga kupita. Migomba ina majani makubwa ya kijani kibichi. Hali hii inaashiria kilimo cha kisasa au cha bustani.

Kundi za watu, baadhi yao wakiwa wamevalia fulana za rangi mbalimbali wakiongea mbele ya jengo. Juu ya jengo hilo kuna bango lililoandikwa Destiny Dairies likiwa na picha ya ng'ombe ikionyesha kwamba hili ni duka au kiwanda cha bidhaa za maziwa.

Rundo kubwa la ndizi za kijani kibichi zikiwa zimeshikana katika vitawi na vikiwa Bado havijapevuka zinaonekana zikiwa zimekusanywa pamoja labda sokoni au shambani.

Kundi la watu, labda wakulima au wauzaji, wakiwa wamekaa kati kati ya tundu kubwa la ndizi. Kuna watu watatu wameketi karibu na begi au kipeo kubwa jeupe na wengine wawili wanaonekana nyuma. Mazingira yanaonekana kuwa ya kijijini au soko la wazi.

Mwanamume akimkamua ng'ombe maziwa kwa mkono. Mwanamume huyu amevaa suti ya kijani ya kazi na ameketi huku akikamua maziwa kwenye ndoo. Ng'ombe amefungwa ili asiweze kutembea na amesimama katika eneo lililotengwa kwa ajili ya kukamuliwa maziwa.

Watu watatu wote wakiwa wamevaa sare za kazi labda katika mazingira ya kiwanda, mahabala au shughuli nyingine za kiwanda. Wote wamevalia kanzu nyeupe na buti nyeupe za kufanya kazi. Wawili wamesimama karibu na kitu kinachoonekana kama mashine ndogo au chombo cha usidikaji.

Huyu ni mwanamke akiwa ameketi kwenye bustani au shamba lenye mimea . Amevaa nguo nyeusi . Mwanamke huyo anatabasamu na anaonekana kuwa mwenye furaha huku akizungukwa na mimea kama mahindi.

Migomba iliyokuwa vizuri ,majani ya ndizi yanaonekana kuwa makubwa na ya kijani kibichi , ishara ya afya ya mmea. Hii inaashiria kilimo cha ndizi au mazingira ya misitu yenye nyevunyevu ambapo mimea hii ustawi.

Wanawake kadhaa wakiandaa chakula au bidhaa fulani kwa ushirikiano mwanamke aliye katikati anaonekana akichota unga au kitu kingine cheupe kutoka kwenye sinia kibwa na kuweka kwenye viungo vidogo wengine wanamzunguka na wanashiriki kwenye shughuli hiyo.

Rundo kubwa la ndizi. Ndizi hizi zinaonekana kuwa bado mbichi, nyingi zikiwa za kijani. Zimepangwa katika rundo kubwa, zikiwa bado zimeungana kwenye vishada vyake. Zikiashiria mavuno mengi au ndizi zilizotayarishwa kwa ajili ya usafirishaji au uuzaji sokoni.

Hili ni duka la maziwa, kuna chupa za maziwa zilizopangwa mbele. Ndani ya duka kuna mtu amabye amevaa kofia nyeupe anayeonekana kuhudumia wateja. Kwenye ukuta wa duka kuna mchoro wa ng'ombe unaoashiria kwamba biashara hiyo inahushika na maziwa.

Ng'ombe wa maziwa wakiwa wametulia kwenye zizi la kisasa. Ng'ombe hawa wana rangi nyeusi na nyeupe na wamesimama karibu na chombo cha kulisha. Wamefungwa kwa utaratibu na kuonyesha mfumo wa ufagaji wa kisasa wa maziwa.

Mwanaume aliye vaa nguo za buluu akikamua ng'ombe wa rangi nyeusi na nyeupe, mwanaume huyo ameketi chini na ameshika chombo cha plastiki, huku akikamua maziwa Kutoka kwenye kiwele Cha ng'ombe. Ng'ombe huyu amefungwa katika boma linaloonekana kuwa na sakafu ya majani au mchanga.

Ni shamba kubwa la migomba. Migomba hiyo inaonekana ikiwa na ndizi nyingi ambazo bado hazijapevuka. Safu za migomba zimepangwa vizuri na chini yake kuna ardhi ya rangi nyekundu. Eneo hili ni la kilimo, hasa kilimo cha ndizi.

Ng'ombe anayekamuliwa maziwa kwa kutumia mashine ya kisasa ya kukamua maziwa. Mashine hiyo imewekwa karibu na miguu ya nyuma ya ng'ombe na kuna bomba zinazoelekea kwa chombo cha kuhifadhi maziwa. Ng'ombe huyu ni wa mweusi na mweupe na amefungwa mahali pa kulishia.

Kundi la migomba michache ikiwa imezungukwa na msitu mzito wenye miti mingi . Migomba hiyo ina majani makubwa ya kijani kibichi . Mazingira yanaonekana kuwa ya kitropiki na yenye unyevunyevu.

Ni mkono wa mtu ukiwa umeshika ndizi iliyomenywa. Nyuma ya mkono kuna ndizi nyingine ambazo hazijamenywa na majani yake inaonekana kama mtu anashika ndizi iliyo tayari kwa kuliwa au kuandaliwa.

Migomba yenye majani yaliyonyauka na kukauka baadhi yakiwa yameanza kuwa ya kahawia na manjano. Hii inaweza kuonyesha kuwa mimea hiyo imepata shida labda kutokana na ukame, ugonjwa au uharibifu wa wadudu. Nyuma yake kuna milima na mimea mingine ya kijani.

Kunga kubwa la ndizi mbichi bado hazijaiva zikiwa zimetolewa kutoka kwenye migomba ndizi hizo ni za aina ndogo ndogo na zimepakiwa pamoja hii inaweza kuwa mavuno ya ndizi tayari kusafirishwa au kupelekwa sokoni.

Kundi la ngombe weusi na weupe wakila malisho yaliowekwa kwenye chombo maalum. Ngombe hawa wamesimama nje katika eneo lenye nyasi . Nyuma yao kuna jengo la shamba la maziwa hali hii inaashiria ufugaji wa ngombe wa maziwa.

Shughuli ya kukamua ng'ombe katika banda. Kuna ng'ombe watatu aina ya freshini waliowekwa katika visimba maalum. Mtu mmoja ambaye amevaa koti jeupe anakaa chini akimkamua ng'ombe mmoja kwenye ndoa kubwa la chuma. Ndoa nyingine za maziwa zinaonekana karibu.

Shughuli inayohusiana na uzindikaji wa maziwa. Watu wawili wanaonekana wakishughulika na mitungi mikubwa ya chuma inayotumiwa kuhifadhi maziwa, mtu mmoja akiwa amevalia nguo nyeupe na kofia ya kulinda usafi. Anaonekana akimimina maziwa kutoka kwenye mtungi mmoja kwenda kwenye chombo kingine cha chuma.

Zizi la ngo'mbe ambapo ngo'mbe kadhaa wanaonekana wakiwa ndani ya vizimba. Sehemu hii inaonekana kuwa zizi la kisasa, lenye uzio wa chuma na paa la bati. Linaonekana kutoa makazi salama na yenye mpangilio ajili ya ngo'mbe hao.

Ng'ombe mweusi ambaye anaonekana kuwa mgonjwa au ana tatizo la kiafya .Ngozi ya ng'ombe inaonekana kuwa na uvimbe au vibandiko vingi hasa kwenye upande wa tumbo na mwili wake. Hali hii inaweza kuwa dalili ya ugonjwa wa ngozi yenye vivimbi.

Mwanamke amesimama mbele ya shamba la migomba na majani mengine anaonekana akitabasamu amevaa shati jeusi na sketi nyeupe nyuma yake kuna migomba mikubwa na majengo kadhaa yanayoonekana kwa mbali ,eneo hilo linaonekana kuwa la kijijini au mashambani.

Shamba la kisasa la ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe hao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe, wanakula kwenye vibanda maalum. Kuna mtu mmoja ambaye anaonekana kama msimamizi au mfanyikazi wa shamba hilo, akitembea katikati wa vibanda hilo.

Shamba la ndizi ambapo shina la ndizi lenye tunda kubwa la ndizi mbichi linaonekana vizuri, mimea mingine ya ndizi na majani yake makubwa yamezunguka shina hilo, ndizi hizi bado hazijakomaa na ardhi inaonekana kuwa na matope au udongo wenye unyevunyevu.

Mkulima au mfanyikazi wa shamba akimpulizia dawa ng'ombe. Mtu huyu amevaa mavazi ya kujikinga, kofia na amebeba kifaa cha kunyunyuzia dawa mgongoni. Ng'ombe anayenyunyuziwa dawa ana rangi nyeusi na nyeupe. Shughuli hii inaweza kuwa sehemu ya kudhibiti wadudu kama kupe au nzi ili kuzuia magonjwa.

Kundi la watu labda wanaume wakipanda miti au miche . Wanafanya kazi katika eneo lenye udongo na kuna baadhi yao wakitumia majembe. Mandhari ina miti mingine nyuma yao ikionyesha kuwa eneo hilo ni la wazi au shamba.

Ni rundo la ndizi ambazo bado hazijapevuka zikiwa zimekusanywa pamoja. Zimeonekana zikiwa zimekaa chini labda sokoni au shambani na kuna miti ya migomba kwa nyuma. Ndizi hizo zinaonekana kuwa za aina moja na zimeungana kwa rundo.

Gari la wazi likiwa limebeba vyombo kadhaa, vikubwa vyeupe vinavyofanana na ndoo au mapipa. Mtu mmoja anaonekana akimimina maji au kitu kingine kutoka kwenye ndoo ya kijani kibichi kwenye moja ya vyombo vyeupe. Mazingira ya nyuma yanaonyesha eneo wazi.

Mwanamke akiwa amekaa chini, mbele yake akiwa na rundo la mazao ya kilimo. Ametumia sehemu ya tairi ya gari kama kontena ya kuweka mazao yake. Nyuma yake kuna migomba mingi ikionyesha kuwa eneo hilo ni la kilimo.

Hawa ni ndama wawili wenye rangi nyeusi na nyeupe wakiwa wamelala chini kwenye udongo. Wamelala karibu na mmoja anaonekana amelala fofofo. Hii inaonyesha hali ya utulivu au kupumzika kwa wanyama hao wadogo.

Shamba lililopandwa imea mbalimbali upande wa kushoto kuna miti au vichaka katikati kuna mimea midogo na upande wa kulia kuna migomba ya ndizi ,udongo unaonekana kuwa mkavu ikonyesha hali ya ukame au kuwa shamba halijamwagiliwa maji.

Mwanaume aliyevaa kofia amesimama karibu na mmea wa ndizi. Anainua mkono wake kuelekea kwa mkungu wa ndizi ambao unaninginia kutoka kwenye mti. Anaonekana akichunguza au kuvuna ndizi hizo.

Wanawake kadhaa wakiwa wamekusanyika katika mazingira ya kijijini , labda wakifanya shughuli za kijamii au za nyumbani . Wamezungukwa na vyombo mbalimbali vilivyotengenezwa kwa udongo au mti na baadhi ya wanawake wamekaa chini.

Ni kundi la ng'ombe wenye rangi ya nyeusi na nyeupe wamelala ndani ya zizi baadhi yao wamefunikwa kwa majani makavu au nyasi wengine wamelala chini inaonekana ni ng'ombe wa maziwa.

Ni mtu ambaye anaonekana akimkamua ng'ombe kwa mkono. Yuko ameketi chini ya ng'ombe na ameshika chombo cha kukamulia maziwa. Sehemu ya juu ya picha kuna ng'ombe kubwa na kuna sehemu ya uzio au kizuizi cha mbao.

Mwanamke akimkamua ng'ombe ameketi chini na ameshika chuchu za ng'ombe akimkamua maziwa ambayo yanaonekana yakidondoka kwenye ndoo ya rangi ya buluu na nyeupe iliyo mbele yake. Hali hii inashiria kauli ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa.

Mkulima labda mzee akiwa amesimama katikati ya shamba la mahindi. Anashikilia gunzi la mahindi aliyotoka kuvuna na kutabasamu. Amevaa kofia ya kawaida na shati lenye rangi isiyokolea. Mimea ya mahindi inayomzunguka ni mirefu na inaonekana imekomaa vizuri.

Ngombe kadhaa wakila chakula kutoka kwenye rundo la takataka ikiwa ni pamoja na karatasi na plastki, hii inaashiria mazingira machafu na ukosefu wa chakula kwa wanyama hao.

Huu ni mgomba wa ndizi, kijani kikubwa cha ndizi kikiwa bado kimefungamana na mti, ndizi bado ni mbichi vikiwa na rangi ya kijani, majani ya mti kwa ndizi yanaonekana nyuma yake.

Shamba la mimea ya kilimo, ambayo inaweza kuwa tumbaku au mmea mwingine unaofanana. Mimea hiyo imepandwa kwa mpangilio mzuri katika safu, na baadhi ya majani yanaonekana kuwa ya manjano. Ishara ya kukomaa au upungufu wa virutubisho.

Mfanyekazi wa kike akinyunyizia dawa ng'ombe mweupe. Mfanyekazi huyu amevaa suti la buluu na amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa mgongoni. Ng'ombe amefungwa kwenye chuma kinachotumiwa kumtuliza wakati wa matibabu. Mazingira ya nje inaonyesha uwazi na miti kwa mbali.

Ni Lori la kubebea maziwa ambalo limeegeshwa karibu na jengo. Kando ya Lori hilo kuna mtu amevalia koti jeusi. Amesimama karibu na mitungi miwili mikubwa ya chuma ya kuhifadhi maziwa. Inaonekana kama shughuli za kukusanya maziwa inafanyika mahali hapo.

Mwanamke akiwa amevaa koti jeupe la maabara na kofia akifanya kazi katika mazingira yanayoonekana kama kiwanda cha maziwa au maabara. Anashikilia chombo cha bati na kuna vyombo vingine vya bati vilivyorundikana nyuma yake.

Mwanamume akiwa amevaa kofia na ameinama chini akimkamua ngombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe. Ngombe huyo amefungwa kwa minyororo kwenye miguu yake ili kutulia. Mwanamume huyo anatumia mikono yake kumkamua ngombe na inaonekana maziwa yanamwagika kwenye ndoo.

Huyu ni mwanaume akiwa ameketi kwenye meza akionyesha ndizi mkono moja ameshika ndizi mbichi ambayo haijachambuliwa na mwingine ameshika ndizi zilizo chambuliwa, kwenye meza kuna rundo la ndizi mbichi na bakuli.

Mwanamke aliyesimama karibu na mgomba mkubwa wenye ndizi nyingi, zikiwa bado hazijaiva. Mwanamke huyu anaonekana mwenye furaha na fahari akionyesha mavuno yake. Anaonekana kuwa katika mazingira ya shamba na inaashiria umuhimu wa kilimo na mavuno mazuri.

Hili ni shamba kubwa la migomba, migomba hiyo bado ni mchanga na ina majani mapana ya kijani kibichi na imepandwa kwa mpangilio mzuri katika mistari, udongo unaonekana kuwa tifu tifu na unapatikana katika eneo lenye ukubwa unao onekana kuwa mkubwa.